Duka la kuuza maziwa lenye mitungi mingi mikubwa ya chuma iliyojaa maziwa mbele. Ndani ya duka kuna wafanyikazi wawili, Mmoja amevalia kofia nyeupe akichunguza kitu. Na mwingine amesimama mbele ya mizani ya kidijitali, inayoashiria thirty four dot zero . Duka hilo lina rangi ya kijani na manjano, na kuna michoro ya ng'ombe ukutani. Paa la mabati upande wa kulia.

Kiweko cha ng'ombe kikinunuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Kiweko kimebeba maziwa mengi na matiti yake yamevimba. Maziwa yakitoka, mashine inayotumika kukamua maziwa ikishikiliwa na mkono uliovaa glovu.

Ng'ombe mweusi na mweupe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine, mashine ya kukamulia maziwa iko upande wa kushoto ikiwa na chombo cheupe cha kusanyia maziwa. Ng'ombe amesimama karibu na hori la kulishia lenye rangi ya buluu.

Kundi la ndama wachanga weusi na weupe wakiwa wamesimama kwenye zizi lenye udongo. Ndama hao wakiwa na afya njema na mmoja wao ana lebo ya kijani sikioni. Nyuma yao kuna ng'ombe wengine na muundo wa zizi.

Mwanaume mkulima aliyevaa mavazi ya kijani kibichi na buti nyeusi akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawai na nyeupe. Maziwa yanaingia kwenye ndoo nyeupe iliyo wekwa chini. Ng'ombe huyo amefungwa kwa kamba na wanyama wengine wako nyuma kwenye zizi.

Mwanamume amepiga magoti akikamua ng'ombe mwenye rangi ya kahawia-njano kwenye ndoo ya buluu. Ng'ombe amesimama tuli huku mandhari ya nyuma ikiwa na udongo, miti na ukuta wa matofali.

Kiwele cha ng'ombe kinachokamuliwa . Maziwa yanatoka kwenye chuchu na kuna kifaa cha kukamulia maziwa iliyoshikiliwa na mkono uliovaa glovu . Nyuma ya kiwele ni miguu ya ng'ombe.

Shamba kubwa la migomba inayo miti mingi ya ndizi yenye majani mabichi yakiwa yamepangiliwa vizuri na ardhi kuwa na nyasi fupi na kuna kivuli kinachotokana na majani ya migomba.

Wanawake wawili waliovaa barakoa na nguo nyeupe za kazi ,wakichakata kitu kinachofanana na maziwa kwenye chombo kikubwa, mmoja wao anatumia kijiko na kikombe cha kijani kumimina kitu ,wengine wamesimama nyuma wakishuhudia na kuna ndoo ya chuma karibu.

Watu wanne, mwanamume mmoja akiwa amevaa koti jeupe la maabara akitoa maelezo kwa wanawake wawili na mwanamume mmoja. Wote wamesimama kwenye kibanda cha maoyesho na kuna mabango yenye nembo ya Kenya Dairy Board nyuma yao. Juu ya meza kuna viombo kadhaa vinavyohusiana na maziwa.

Ng'ombe wengi ndani ya zizi wakila majani. Baadhi yao ni weusi na weupe. Wengine wana rangi ya kahawia na nyeusi. Mifuko mikubwa ya chakula cha mifugo imewekwa mbele, yakiashiriwa kuwa wameandaliwa vizuri. Paa la zizi likiwa ni la chuma.

Mwanamke amesimama ndani ya zizi la ng'ombe akitumia bomba la maji la rangi ya kijani kuwaosha ng'ombe. Kuna ng'ombe kadhaa wa rangi nyeupe na kahawia wamefungiwa ndani ya zizi. Eneo hili likiwa safi na limetunzwa vizuri huku ng'ombe wengine wakionekana kwa umbali.

Mwanamke akisimama katikati ya kishada kikubwa cha ndizi mbichi, ni kama ni mkulima au mfanyibiashara wa ndizi akifurahia mavuno yake. Nyuma yake kuna miti mingi ya migomba na masanduku yaliyojazwa ndizi.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu akiwa amesimama mgongo katikati ya shamba kubwa la migomba. Migomba imepangwa kwa safi, na kuna ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva zikining'inia kwenye miti.

Mwanaume amevaa koti jeupe la maabara na kofia nyeupe akimimina maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma kwenda kwenye chombo kingine kikubwa cha chuma. Nyuma yake mwanaume mwingine amevaa sweta nyekundu na jeans akisimama kwenye lori dogo lililobeba mitungi mingine ya maziwa.

Migomba mingi iliyojaa ndizi zilizoiva zenye rangi ya manjano. Baadhi ya ndizi bado hazijaiva vizuri na zina rangi ya kijani. Migomba imepangwa kwa mistari na majani yake makubwa ya kijani yaonekana vizuri.

Ndizi nyingi zilizonyong'onyea zikiuzwa sokoni baadhi ni mbichi zenye rangi ya kijani na zingine zimeiva na rangi ya njano. Chini yake kuna matunda mengine mbalimbali yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa.

Ng'ombe wawili wakikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Maziwa yanatiririka kwenye mitungi miwili mikubwa yenye uwazi. Hii ni ishara ya mchakato wa kisasa wa kukamua maziwa katika shamba la ng'ombe.

Rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva kikamilifu zikiwa zimetundikwa kwenye mti. Zimefunikwa na majani makubwa ya kijani kibichi. Ndizi hizo zina rangi ya kijani na baadhi zina madoa meusi meusi.

Migomba iliyojaa ndizi mbichi ambazo zimefinikwa kwa plastiki ya buluu. Hii inafanya kulinda ndizi kutokana na wadudu na hali mbaya ya hewa na pia kusaidia kuongeza kasi ya kukomaa. Migomba mingine iko nyuma ikiwa imesimama wima.

Mwanaume aliyevaa koti jeupe la maabara akifanya utafiti au majaribio ndani ya maabara. Anashikilia kifaa cha kupimia kimiminika kwenye mirija ya majaribio. Meza imefunikwa kwa tiles na ina vikombe vingi vya plastiki, chupa na vifaa vingine vya maabara, dirisha likiwa upande wa kushoto na pia kuna anwani ya rais wa Kenya kwenye ukuta upande wa kulia.

Mwanaume mzee mwenye furaha, akiwa amevalia kofia nyeupe na shati la buluu lenye michoro, yuko katikati ya migomba, akishika baadhi ya majani makavu ya migomba ni kama anachunguza au anafanya kazi shambani.

Mahindi mengi yaliyokauka yakiwa yamening'inizwa kwenye kamba ndefu labda kuhifadhiwa yamepakwa ukutani wa mbao labda nyumba ya jadi au gala. Chini ya mahindi hayo kuna chupa ya njano iliyojaa.

Ndama wawili, mweusi na mweupe wamelala chini kwenye udongo. Mmoja wao ana lebo la rangi ya chungwa kwenye sikio. Nyuma yao kuna eneo la nyasi, udongo ukiwa mkavu na wenye miamba midogo midogo.

Watu watatu kwenye shamba la migomba. Katikati kuna rundo kubwa la ndizi mbichi zilizokatwa zikiwa zimelala juu ya majani ya migomba zilizotandikwa chini. Mtu mmoja amevaa shati nyeusi na suruali nyeusi amesimama akishughulika na ndizi hizo. Mwingine amevaa nguo za rangi ya kahawia amesimama upande wa pili. Mtu wa tatu amevaa fulana ya buluu na shati la mikono mirefu. Amepiga magoti mbele ya rundo la ndizi.

Soko la wazi eneo la biashara lenye rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi za kijani. Watu kadhaa wakihusika katika kuuza au kununua ndizi. Mmoja wao ni mwanamke aliyepiga magoti akichukua ndizi na mwingine ni mwanamume aliyevaa shati ya bluu. Pia kuna kikapu cha bluu na nyeupe chini.

Mwanaume amesimama karibu na mti wa migomba akishika kishada kikubwa cha ndizi mbichi akichunguza ndizi hizo. Mazingira ikiwa ni ya shamba la migomba lenye majani mengi ya kijani kibichi na miti mingine kwa umbali.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi, akiushika. Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado ni mbichi. Amesimama kwenye shamba au bustani, na kuna miti mingine na uzio wa miti kwa umbali. Anga ni safi na kuna jua.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zikining'inia kutoka kwenye mti wa ndizi. Mmea wa ndizi una shina nene na majani makubwa ya kijani nyuma, yakijenga mandhari asili.

Ng'ombe wanne wawili weupe, mmoja mweusi na mmoja kahawia wakila chakula kutoka kwenye rundo kubwa la takataka. Takataka zikiwa na mifuko mingi ya plastiki na mabaki mengi. Nyuma kuna fensi na mimea michache.

Bakuli lililojaa kitu cheupe kama maziwa mgando. Ndani ya bakuli kuna vipande vidogo vidogo vya rangi nyeupe vilivyoelea kwenye kioevu cheupe. Kioevu hicho ni kama ina maziwa au maji, bakuli limewekwa kwenye sehemu nyeusi labda meza au jiko.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika ndizi mbichi iliyomenywa na baadhi ya maganda ya ndizi yaliyokatwa. Nyuma kuna rundo la ndizi mbichi ambazo bado hazijamenywa. Ndizi zilizomenywa zina rangi nyeupe hafifu na maganda yana rangi ya kijani na ndani kuna rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevaa fulana nyeusi yenye maandishi Batman akiwa ameketi katikati ya shamba. Ana tabasamu pana usoni mwake, karibu naye kuna mimea mingi ikiwemo mahindi na mimea mingine ya kijani kibichi.

Ungo wa kijani wenye wavu mweupe ndani yake kuna donge kubwa la kitu, cheupe kama jibini la nyumba, ikichujwa, kuna kijiko kidogo cha chuma, kinachoweza kuwa kinatumika kukichuja.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo zimekatwa kutoka kwenye migomba na zimewekwa pamoja zikionyesha sehemu ya mashina yake. Baadhi ya ndizi zinaanza kuonyesha rangi ya manjano kidogo.

Mwanamke mfanyakazi wa kiwanda cha maziwa akiwa amevalia koti jeupe la maabara na wavu wa nywele, akimimina maziwa kutoka kwenye chombo kimoja cha chuma kwenda kingine kikubwa zaidi. Nyuma yake kuna milima ya vyombo vingine vya chuma na mtu mwingine. Kwenye ukuta kuna bango lenye maandishi do not lift more than you are able .

Mwanaume aliyevaa kofia na buti akishika mjeledi au fimbo, amesimama mbele ya ng'ombe kadhaa waliofungwa ndani ya zizi ya mbao. Ng'ombe hao wana rangi ya kahawia na nyeupe na wanatazama upande mmoja. Eneo hilo lina nyasi nyingi za kijani kibichi na miti kwa umbali.

Shamba kubwa la migomba huku mimea kadhaa ya migomba ikiwa mbele na majani yao mapana ya kijani kibichi. Nyuma kuna msitu mnene au mimea mingine mingi, ikiashiria mazingira yenye rotuba na kijani kibichi.

Mwanamke mwanasayansi aliyevaa koti jeupe la maabara na kofia ya nywele akifanya jaribio la sayansi. Anashika bika iliyo na kimiminika cheupe na kudondosha kitu kutoka kwenye chupa ndogo. Kwenye bika imeandikwa scott dura 250ml .

Mkono miwili ikichanganya mchangiko wa kiowevu kwenye bakuli la chuma. Kiowevu ikiwa na sehemu mbili, moja nyepesi na nyingine nyeupe iliyokamuliwa. Kijiko cha mbao kinatumika kuchanganya. Pia kuna kipande cha kibuyu kikiwa ndani ya bakuli.

Kikapu cha kiasili kilichofumwa kwa nyasi au mianzi, na ndani yake kuna kitu cheupe kinachofanana na donge la unga, Kikapu kimekaa juu ya kitu fulani, chenye rangi nyekundu, nyuma yake kuna pipa la bluu, na vinyungu vingine. Vyote vikiwa nje kwenye ardhi yenye udongo mdogo.

Watu wawili wakiwa wanamwaga maji, mwanamke ameinama amevaa nguo ya pinki na shati la njano akishikilia chombo cha kumwaga maji kwenye sufuria kubwa. Mwanamume amesimama karibu amevaa kofia na akishikilia jerikani ya kijani akimwaga maji pia.

Shamba kubwa la migomba yenye mimea midogo, ya migomba yenye majani ya kijani kibichi imepandwa kwa safu, udongo kuwa na unyevunyevu na kumelimwa. Kwa umbali kuna safu nyingine za miti ya migomba zikionyesha ukubwa ya shamba.

Mwanamume amesimama kati ya shamba la ndizi akishikilia kifaa cha kupimia. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba. Ndizi ni mirefu na ina majani makubwa, ishara hali nzuri ya ukuaji. Ni kama utafiti wa kilimo unaendelea.

Ndizi nyingi zilizokomaa kwenye store zenye rangi ya njano, zimemwangwa sakafuni na kupangwa ukutani kwa urefu. Pembeni kuna kreti moja iliyojaa ndizi hizo , ni kama zimekusanywa tayari kusafirishwa pengine sokoni.

Magunia mengi ya nyasi yaliyobanwa na kupangwa Moja juu ya nyingine yamehifadhiwa ndani ya bana pia yamewekwa kwenye paleti za mbao ,chini Kuna nyasi zilizomwagika ishara kua ni mahali pa kuifadhi chakula Cha mifugo .

Mwanaume kijana akiwa amesimama kando karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani. Amesimama akiegemea gogo la mti na nyuma yake kuna miti mingi ya migomba, ishara kuwa ako shambani au karibu na shamba la ndizi.

Ng'ombe wengi wenye rangi weusi na weupe wakila nyasi kwenye ndoo kubwa iliyotengenezwa kwa tairi. Nyuma yao kuna gala la mbao na nyasi za kijani kibichi ishara kuwa wako shambani au kwenye shamba la mifugo.